Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha watu wengi wakiuza na kununua mboga. Ardhi inamatope mengi Miavuli na vibanda vimetawanyika katika eneo lote.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha mlima ya kabichi iliyotawanyika ardhini, mabanda yaliyofunikwa Kwa turubai yamewekwa nyuma, taka na maji machafu yanaonekana chini ya kabichi. Watu wanashughulika na bidha zao.

Ofisi ya huduma ya Safaricom ambapo wateja watafanya mnyamala wao, Tunaweza kuona madirisha matatu ya huduma. Wanawake watatu wamesimama kwenye foleni wakingoja kupokea huduma za Mpesa

Hili ni gari la zamani lililohifadhiwa vizuri na lina paa inayoweza kutolewa. Ina mpango wa rangi ya tuni mbili na sehemu ya mbele ni nyeusi na mwili ni kijivu nyepesi.

Mkono wa mtu akishika noti za fedha za Kenya za rangi mbalimbali, ikiwemo elfu moja, na mia moja. Tunaweza kuona pia sakafu yake iliotengenezwa na mbao.

Mboga mboga na mimea mbalimbali imepangwa pamoja ikijumuisaha radishi nyekundu, majani mabichi na rundo la Rose Mary pia Kuna mimea mingine ya kijani iliyofungwa pamoja.

Bango la matangazo ya bima ya pikipiki kutoka bima boda inaonyesha waendeshaji wawili wakiwa wamevalia Kofia za usalama ya njano na fulana ya kujitokeza nakukalia pikipiki nyekundu. Chini ya picha, kuna maandishi makubwa yanayofuatiliwa na maelezo ya bei pamoja na ahadi ya kuwasilisha cheti Nairobi bila malipo number ya simu ya mawasiliano pia imetajwa.

Gari nyeupe imesimama kwenye barabara yenye lami dirisha zake ni nyeusi na kuna vibandiko vya machungwa na manjano nyuma, anga iko na mawingu meupe na miti ya kijani inaonekana kwa mbali.

Gari leusi limewekwa kwenye nyasi likiwa limeegeshwa karibu na jeupe lililowekwa vyuma kwa paa. Yote mawili yana madirisha meusi. Nyuma miti inaonekana.

Duka la Matatu Shop lina mlango wazi likionyesha chupa za vinywaji zilizopangwa ndani . Kimiminika cha blue cha Mpesa kimesimama nje huku ngazi za saruji zikielekea dukani. Baadhi ya viti na meza viko nje ya duka.

Jengo la duka kijijini lenye rangi nyeupe na chini nyeusi, ambapo mwanamke mchanga anatabasamu, amesimama mlangoni likiwa na maduka ya Amani General Shop na tamati na Dairy Milk Bar.

Lori kubwa la rangi ya machungwa linapita barabara iliyozungukwa na miti huku likiwa limebeba magari kadhaa ya rangi tofauti. Kuna meupe, mekundu na ya manjano. Yamepangwa juu na chini ya trela.

Mtu aliyevaa shati jeupe na nembo ya CBA anaweka maziwa kwenye glasi ya chungwa, yuko mbele ya mashine mbili za kuuza maziwa zilizounganishwa kwenye ukuta wa bluu. Vikombe vingi vya rangi tofauti vinapangwa mbele yake. Mabango yanatangaza fresh milk na milk ATM .

Wanaume wawili wamesimama mbele ya duka la M-pesa na Airtel Money wakizungumza. Mmoja amevalia shati nyekundu na kaptula. Mwingine amevalia shati la rangi ya dhahabu na suruali ya buluu. Sakafu mbele ya duka ina vigae vya rangi mbalimbali na kuna kivuli kirefu kinachoangukia juu yake.

Hifadhi kubwa ya magari mapya ina magari mengi meusi na meupe yaliyopangwa kwa mistari mirefu. Baadhi ya magari yana vifuniko vya ulinzi.

Duka la simu la Mpesa yenye rangi ya kijani kibichi ikiwa na herufi mpesa zilizochorwa mlima kwenye mlango wake wa chuma uliofunguliwa kidogo, Mazingira ya barabarani ni yenye vumbi na majengo mengine kwa nyuma.

Kifungo cha noti nyingi zikiwemo za thamani ya elfu moja kinashikiliwa kwa mkono mmoja huku mwingine ukiwa umenyooka labda ukikabidhi au kupokea pesa. Wote wawili wamevalia nguo ndefu mmoja akiwa na yenye milia meusi na meupe.

Gari la fedha haina ya SUV limepaki kwenye nyasi magurudumu yana alama nyeusi na fedha dirisha ya gari yamefichwa safu ya miti mirefu Inaonekana Kwa mbali.

Soko la mboga lenye wachuuzi na wateja, bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, matango, pilipili hoho, vitunguu na viazi vimepangwa kwenye masanduku na vikapu. Muuzaji ameketi nyuma ya mali yake na wanunuzi wengine wamesimama kwa mbali.

Duka la New generation limefunguka likionyesha bidhaa ndani. Mlango wake wa chuma unarangi ya kijani kibichi na bango ndogo , benchi la mbao limewekwa mbele, nje ya duka kuna lami ya mawe.

Safi ya magari yaliyopaki yamepangwa kwa utaratibu, yanarangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu na bluu yakiangazia taa zao za nyuma jua linaonekana likiangazia juu yake huku anga likiwa safi.

Bango linatangaza bima kutoka ANZIANO INSURANCE AGENCY ikishirikiana na Jubilee Insurance. Faida zimeodhoreshwa kwa wingi. Mawasiliano ya ziada yametolewa ikijumuisha namba ya simu na anwani za barua pepe. Juu kulia watu wawili wanakabana mikono na chini kushoto mwanamke amevaa mavazi ya daktari akiongea na mwingine.

Mazingira ya biashara ndogo ya nguo za mtumba zilizojazwa ovyo kwenye sakafu chafu pamoja na mavazi ya rangi nyingi yakiwa yamewekwa bila mpangilio mkuu.